Soko la manguo amboyo yamerundikwa kwenye vibanda tofauti tofauti. Huku mwanamke mmoja, akiwa amesimama na nguo yenye rangi ya kijani kibichi kule mwisho wa soko.

Wauzaji mbalimbali wamekaa kwenye sakafu wakiwahudumia wanunuzi wanaopita katika soko fulani. Wanunuzi wengine wakipita bila kununua ,ilhali kuna mwanadada mmoja ameinama akichagua yale ambayo anahitaji kununua. Wauzaji hao wanauza baadhi ya matunda na mboga ,mizigo zao zikiwa migongoni mwao.

Mwanaume ameketi chini kwenye sakafu akiwa ameekelea kichwa kwa mkono juu ya stool ,nyuma yake kuna jengo au duka lililoandikwa DR . AJUB na M pesa kwa rangi nyeupe ikiwa bati hilo limeandikwa au kupakwa rangi ya manjano, kando yake kuna mtu ambaye ameketi juu ya jengo pia lakini ameacha patapata chini.